Mwanamume amevalia kofia ya rangi nyeupe. Koti ambalo amevalia ni refu sana. Anamwaga maziwa. Mwanamume mwingine amevalia sweta ya rangi nyekundu na mistari ya rangi nyeusi anachungulia.

Mwanamke anaendeleza shughuli ya kukamua ng'ombe maziwa. Ng'ombe huyu amefungwa miguu miwili ya nyuma, mwanamke huyu anacheka sana. Kichwani mwake ana nywele nyeusi. Makucha yake yamepakwa rangi nyekundu.

Wanaume wawili wanaendeleza shughuli za kuosha ng'ombe. Ng'ombe wako wawili mmoja akiwa na rangi nyeupe na nyeusi, mwingine ni wa rangi nyekundu. Mwanaume ameshikilia brashi na kusafisha ng'ombe,

Ng'ombe ambaye akona rangi nyeusi na rangi nyeupe anamwagiliziwa dawa. Mtu anayefanya hicho kitendo amevalia nguo ya manjano, kichwani mwake amevalia kofia ya rangi ya manjano.

Ng'ombe wanakula katika jaa la takataka. Ng'ombe wawili ni wa rangi nyeupe, mwingine akona rangi nyeusi, mwingine akona rangi ya maji ya kunde.

Mwanamume amevalia kofia ya rangi nyeusi. Ameshikilia ndizi ambayo imeiva iko juu ya mgomba. Shati ambayo amevalia ni ya rangi nyeusi. Majani ya migomba ni ya rangi ya kijani.

Shughuli za sokoni zinaendelea. Bidhaa ambazo zinauzwa ni ndizi. Wanawake wamekalia magunia ambayo yamebeba ndizi. Rangi yao ni rangi ya kijani.

Mwanaume anamwaga maziwa katika kijuchio koti ambayo amevalia ni ya rangi nyeusi anatabasamu akiangalia kando nyuma yake kuna nyumba ya mabati ya kijani.

Mwanamke amesimama, mbele yake kuna ndizi mbichi, zingine ndio zimeanza kuiva, mkononi ameshikilia boksi, nyuma yake kuna migomba ya ndizi.

Mwanaume ameinama akiwa anakamua ng'ombe. Amevalia kofia ya rangi nyeupe na samawati. Viatu miguuni ni vya rangi nyeusi. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi.

Mwanamume amesimama kando ya ndizi ambazo zimevunwa. Rangi ya ndizi hizo ,ni rangi ya kijani kibichi . Amevalia viatu vyeusi. Nyuma yake, kuna migomba ya ndizi .

Ndizi ziko katika migomba shambani. Udongo wa shamba hilo ni ya rangi ya maji ya kunde. Shamba hilo limepaliliwa. Rangi ya ndizi hizo ni ya rangi ya kijani.

Mwanamume ambaye amevalia koti ya rangi ya manjano amesimama, nyuma yake kuna jumba kubwa, mbele yake kuna pikipiki ambayo imesimama, ikiwa imebeba chupa kubwa za kubeba maziwa.

Ng'ombe wawili wadogo wanapita. Rangi yao ni rangi ya maji ya kunde. Kando yao kuna generator ambayo ina mfereji wa rangi ya kijani. Nyuma yao kuna zizi la ng'ombe.

Mtu anaendeleza shughuli za kukamua ng'ombe. Ndoo ambayo anaitumia kukamua ni ya rangi ya samawati. Nyuma ya ng'ombe huyo kuna mti ambao una majani ya rangi ya kijani.

Shughuli za malisho yanaendelea, ng'ombe wanakula nyasi, mwanaume anaonekana akiwa anachanganya chakula cha ng'ombe, rangi zao ni nyeupe na nyeusi.

Migomba imenawiri na kustawi. Mingine ni mifupi. Kando yake kuna mimea mingine. Chini kuna nyasi ambazo zimemeamea kwa umbali kidogo.

Shughuli za upakuaji wa chakula, zinaendelea. Mwanamke amejifunika kichwa na leso. Ameshikilia kijiko na kuendelea kupakua. Sahani ambazo zina chakula, ni sahani tano.

Watu wanaendeleza shughuli za sokoni. Mwanamke ameshikilia ndizi ambazo rangi yake ni manjano. Hiyo inaonyesha kwamba zimeiva. Kichwani mwa wamama wamevalia kofia.

Mimea mingi imemea shambani, mgomba umemea katikati ya mimea hiyo, katikati ya shamba kuna sehemu ambayo ijapaliliwa vizuri.

Mwanamke anaendeleza shughuli ya kukamua maziwa ng'ombe ameinama, anatumia ndoo kumkamua maziwa. Amemfunga ng'ombe wake na kamba miguu ya nyuma miwili.

Daktari amevalia kofia kichwani mwake. Koti ambayo amevalia ni rangi nyeupe, anapima dawa kwenda kwa glasi. Nyuma yake kuna mtu ambaye amesimama.

Mtu anaendelea na shughuli ya kukamua ng'ombe. Amevalia kofia ya rangi nyekundu na nyeupe. Shati ambayo amevalia ni nyeusi. Ng'ombe huyo ni mweupe na amefungiwa.

Shughuli za sokoni zinaendelea vizuri. Mwanaume amebeba ndizi kubwa .Kando yake kuna gari ambayo wanatumia kuweka hizo ndizi nyuma yake kuna watu ambao wamesimama.

Pikipiki imesimama ikiwa imebeba chupa za kubebea maziwa. Wanaume wawili wamesimama, mmoja amevalia kofia ya rangi ya manjano. Mwingine amevalia suruali ya rangi nyeusi.

Mahindi yamekaushwa Kwa pamoja, kibuyu cha rangi manjano kiko chini ya mahindi, moshi umefanya mbao zikageuka na kuanza kuwa ya rangi nyeusi.

Matunda yako sokoni. Baadhi yake ni ndizi ambazo zimeiva na zingine hazijaiva. Zingine ni za rangi ya manjano na zingine ni za rangi ya kijani. Matunda mengine ni nyanya na vitunguu.

Mwanaume anaendeleza shughuli za kukamua ng'ombe. Amevalia nguo ya rangi ya kijani, ndoo nyeupe inatumika kukamuliwa. Ng'ombe ni wawili. Kuna mbao.

Mkono umeshikilia ndizi ya rangi nyeupe. Kando yake kuna maganda ambayo yako na rangi nyeupe na ya kijani. Kifaa cha rangi ya samawati kiko kando.

Ndizi zimeivishwa hadi zimeanza kuiva ,zingine ni za rangi ya manjano na zingine ni za rangi mbichi, ndizi zimeekwa ndani ya boksi la rangi nyeupe . ziko chini ya vigai vyeupe.

Shughuli za ukamuaji wa maziwa zinaendelea, ng'ombe wanaokamuliwa wako na rangi nyeusi na rangi nyeupe mwanaumme wa kwanza amevalia nguo ya rangi ya Samawati.

Ng'ombe wamesimama, rangi zao ni nyeupe na nyeusi mgongoni. Kando yao kuna ng'ombe wengine. Wamekanyaga katika matope.

Watu wawili wanaendeleza shughuli za kupakia maziwa. Mmoja amejifunika na kofia ya rangi nyeupe. Mwingine amevalia koti kubwa ya rangi ya samawati. Nyuma yake kuna chupa ambazo zinabeba maziwa.

Mwanamume amesimama. Suruali yake ni ya rangi ya samawati. Nyuma yake kuna mimea ambayo ni migomba ya ndizi, ni midogo sana. Shamba hilo limepaliliwa vizuri.

Mwanaume anaendeleza shughuli za kupigia ng’ombe dawa, mgongoni amevalia pampu ambayo imebeba dawa hilo. Kichwani mwake ana kofia kofia ya rangi ya manjano, mikononi mwake amevalia glavu nyeusi.

Mwanaume amesimama, amevalia t-sheti yenye rangi ya samawati. Mbele yake kuna ng’ombe watano. Mmoja ni mweupe wengine ni weusi.

Mtu ameshikilia ndizi amevalia shati ya rangi nyeupe. Ndizi hizo ni za rangi ya manjano ziko juu ya kitambaa cheupe.

Mtu amesimama amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Amevalia miwani. Glovu zake ni za rangi ya bluu. Ameshikilia chupa ya rangi nyeupe. Kando yake kuna mshumaa.

Migomba ya ndizi imestawi na kunawiri, majani yake ni ya rangi ya kijani, nyuma yake kuna mimea mingine ambayo imenawiri Pia migomba hiyo ni mirefu sana.

Shughuli ya malisho ya ng'ombe zinaendela.Ng'ombe mmoja ameingiza kichwa sana. Rangi za ng'ombe hao ni nyeusi na nyeupe.

Mwanamume ameketi. Anatabasamu. Ana nywele fupi kichwani, mikononi mwake ameshikilia ndizi ambayo imetolewa maganda. Mbele yake kuna chombo cha rangi ya samawati.

Ng'ombe anaendeleza shughuli ya kukunywa maji. Vibuyu viwili viko kando yake. Kimoja ni cha rangi ya manjano na kingine ni cha rangi nyeupe. Anapokunywa maji pamezingirwa na mambao.

Ng'ombe wawili wamelala chini. Rangi yao ni ya rangi ya maji ya kunde. Kando yake kuna mimea ambayo ni midogo sana, wana kengele shingoni.

Shughuli za sokoni zinaendelea. Wanawake wamekalia magunia, ndizi ambazo rangi yake ni ya kijani kibichi ziko mbele yao. Watu wengine wamesimama nyuma.

Watu wawili wako katika shughuli ya kukata ndizi. Mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni, ameshikilia ndizi. Mwanamke mwingine ameshikilia panga akikata. Kichwani mwake ako na kilemba cha rangi nyeupe.

Mwanamke yuko shambani, amevalia shati ya rangi nyeusi. Skirt ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe. Amesimama mbele ya ndizi. Majani yake ni ya rangi ya kijani.

Wanawake wengine wameketi na wengine wamesimama, wamejifunika vitambaa vichwani, wanapakua maziwa ambayo rangi yake ni nyeupe, mwanamke mmoja amevalia tishati ya rangi nyekundu.

Mwanaume amevalia shati ya rangi ya samawati. Kichwani ako na kofia ya rangi nyeupe. Machoni amevalia miwani. Migomba ni ya rangi ya kijani.

Shughuli za kulisha ngombe inaendelea. Rangi za ng'ombe hao ni weusi na weupe. Inaonekana kuna chakula ambacho wanakila. Mbele ya chakula hicho kuna magunia.

Shughuli ya kukamua ng'ombe maziwa inaendelea. Ng'ombe huyo anachunga wakati maziwa yanaendelea kutoka. Mifereji imeingizwa katika matiti yake.

Watu wanapakua chakula. Sahani ziko saba. Sahani tatu ni za rangi ya kijani, sahani nne ni za rangi ya samawati. Wamevalia viatu vyeusi.

Mimea midogo ambayo ni migomba imepandwa. Matawi yake ni ya rangi ya kijani. Chini kuna kamba ambayo iko imepita katika upande mmoja hadi mwingine.

Wanaume wawili wamesimama, wamevalia kofia ya rangi nyekundu, wanamwaga maziwa chini. Pipa ziko, watu wengine wanawaangalia wanachofanya.

Shughuli ya kukamua ng'ombe maziwa inaendelea. Mwanaume amevalia viatu vya rangi nyeusi. Rangi ya ng'ombe huyo ni nyeupe na nyeusi. Ng'ombe amefungwa kamba miguuni.

Ng'ombe amesimama, hali yake ya afya iko duni. Amejaa vidonda tumboni, amefungwa kando ya mti. Nyuma yake kuna majani mabichi.

Mwanamke amesimama, amevalia shati ya rangi nyeusi, amevalia sketi ya rangi nyeupe. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi, kando yake kuna mtaro.

Mwanamke anaendeleza shughuli za kuosha ng'ombe. Wanyama hao wote wamesimama. Ndama wako wanaangalia mama yao akioshwa. Mwanamke ameshikiria mfereji ambao anatumia kuosha ng'ombe.

Watu wanaendeleza shughuli za kutoa ndizi. Mwanamke mmoja amevalia tshirt ya rangi nyeupe. Kando yake kuna kikapu ambacho kiko na madoadoa ya rangi ya samawati. Mwanamke mwingine amevalia tshirt ya rangi ya blue .

Mwanamke amevalia tisheti ya rangi nyeupe. Kichwani mwake amejifunika. Anaendeleza shughuli za kupakua maziwa. Vyombo vya chuma viko hapo.

Mtu amevalia barakoa ya rangi nyeusi. Kichwani mwake amevalia kofia ya rangi nyeupe. Mwilini amevalia koti ya rangi ya samawati. Mikononi ana glavu nyeupe.

Wamama wanapima maziwa, wamevalia barakoa ya rangi nyeupe, vichwani mwao wamejifunika vitambaa vyeupe ,kando yao watu wengine wanazungumza. Mlango wa chumba hicho ni wa rangi ya Samawati.

Mtu anaendeleza shughuli ya kuosha ng'ombe. Amevalia koti ya rangi ya samawati. Mgongoni mwake amebeba kibuyu ambacho kiko na dawa ya kuosha ng'ombe.

Mkono umeshikilia tita ya ndizi. Ndizi zingine zimeiva na ni za rangi ya manjano. Zingine hazijaiva ni za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna miti ambayo imesimamishwa.

Mimea midogo imestawi na kunawiri. Majani yake ni ya rangi ya kijani. Yamewekwa katika vitu ambavyo viko na rangi nyeusi ambamo ndani yake kuna udongo.

Shughuli za sokoni zinaendelea kawaida. Gari kubwa mbili zinapakiwa mizigo ya ndizi. Watu wengine wamesimama, wengine wakibeba ndizi.

Mwanamke ameshikilia ndizi ambayo imemea kwa mgomba. Machoni mwake amevalia miwani. Rangi ya migomba hiyo ni rangi ya kijani.

Ndizi kubwa zimemea na ziko bado kwa migomba, rangi yake ni rangi ya kijani. Maganda yake bado yako katika hali ya ubichi, migomba nyingine imeinama kidogo.

Watu wamesimama. Mwanamke amevalia kofia ya rangi nyeupe. Ng'ombe nyeusi zimesimama. Mwanaume amevalia long'i ya rangi nyeusi.

Shughuli za sokoni zinaendelea, ndizi ambazo zimeiva na kupita kiasi zimeekwa tayari kuuzwa. Mwanamke mmoja amejifunika kichwa, anakula ndizi.

Mtu mmoja ameketi juu ya kiti ya rangi ya kijani. Watu wawili wanaendeleza shughuli za upishi. Vichwani mwao wamejifunika na vikaratasi. Nguo ambazo wamevalia ni nyeupe.

Ndizi ambayo ni mbichi iko juu ya mgomba, majani ya mgomba huo ni ya rangi ya kijani. Imeangalia chini, kando yake kuna majani ambayo inaweza kukauka.

Ng’ombe amefungwa, rangi yake ni nyeusi na nyeupe. Anakamuliwa maziwa na mashine, ni mfereji imepita katika matiti yake, mdomoni amefungwa kamba.

Mtu amemenya ndizi. Rangi yake ambapo wakati imemenywa ni ya rangi nyeupe. Ndizi zingine bado hazijamenywa ziko kando. Mkononi ameshikilia maganda ya ndizi.

Watu wamesimama. Wanaume wengine wamevalia kofia nyeupe kichwani. Makoti ambayo wamevalia ni ya rangi nyeupe. Mwanamke mmoja amevalia shati ya rangi nyekundu.

Watu wanaendeleza shughuli za kuchuja maziwa. Wamevalia barakoa za rangi nyeupe. Makoti ambayo wamevalia ni meupe. Kichwani mwao wamejifunika.

Watu wako katika shughuli za ukaushaji. Mwanamme ameinama chini. Mtoto ameshikilia mti. Mwanamke ameketi chini. Mtoto mwingine amebeba nafaka kidogo.

Daktari anaendeleza shughuli za kupima dawa. Chupa ndogo zimejazwa dawa na yeye. Mwilini amevalia nguo ya rangi nyeupe. Nyuma yake kuna mashine ambayo inawaka.

Wanyama wawili wamelala chini. Wamelala juu ya udongo, rangi yao ni nyeupe na nyeusi. Kando yao kuna nyasi ndogo ambayo ni ya rangi ya kijani ambayo imeanza kumea.

Mimea ambayo ni mahindi iko katika hali ya udogo. Kando yake kuna nyasi. Nyuma ya mimea hiyo mahindi kuna miti ambayo ni mirefu sana. Shamba hilo halijapaliliwa liko na uchafu mwingi.

Mwanamke ameinama, mwanamume anamwaga maji kutoka kwa kibuyu. Mwanamke amevalia ndara za rangi ya samawati. Viatu ambavyo mwanaume amevalia ni vya rangi ya bluu.

Mtu anaendesha shughuli ya kuparua mahindi. Amekanyaga chini. Koti ambalo amevalia ni ya rangi nyeusi. Mahindi ambayo ameshiia yameharibika.

Mwanamke yuko shambani ameinama. Mimea ambayo iko shambani ni mboga na mahindi. Long'i ambayo amevalia ni ya rangi nyeusi, anatabasamu.

Shughuli za soko zinaendelea, watu wamesimama, ndizi nyingi zimelalishwa chini, rangi yake ni ya kijani kibichi, kwa hivyo hazijaiva.